Shughuli inayoendelea hapa ni mashindano ya baiskeli, ambapo unapoangalia wanaume wawili wamevalia sare za kuendesha baiskeli, alafu ukiangalia mikono yao wamevalia glavu, ukiangalia miguu yao wamevalia viatu.

Shughuli inayoendelea hapa ni wanaume wawili wanaojifunza mchezo wa ndondi na wanatumia attire kama gloves za ndondi , bag inayotumika kwa ndondi.